Darasa la watooto wa shule ya awali au ya msingi. Ikionyesha maandishi ya mafunzo ya herufi kwenye ubao mweupe. Kwenye ubao kuna mazoezi ya kuandika herufi 'ka' na maneno kama Kenedy , kile, ketle pamoja na sentesi ya My land is kenya .

Hapo darasani kuna maloka imewekwa hapa, kuna meza moja hapo juu yake imewekwa kitabu kimoja na huko kuna vitu zimechorwachorwa hapo kwa.

Hapo ni mahali pa mchezo wa watoto, na kuna vitu ya kuchezea mtoto hapo, na huko nyuma yake kuna kanisa inaonekana.

Mlango wa mbao wenye tangazo lililoandikwa No Exit For Students . Likionya wafunzi wasipitie mlango huo.

Hii nyumba ni nyumba ya ghorofa, na imewekwa majengo vizuri na hapo kuna malango matatu na rangi yake ni mchana.

Ubao mweupe wa darasani umeandikwa maandalizi ya shughuli ya mashindano ya kuongelea yatakayofanyika tarehe 14/03/2025 katika "USIU". Ubao unaonyesha ajenda, jukumu.